Ukijiskia wewe ni mdhaifu mwilini, ni lazima utembelee hospitali, ili daktari akushugulikie, aangalie ni nini ambacho kinakusumbua, ili akutibu na akupe dawa.

Kwa kuzingatia afya nzuri lazima mtu anywe maji safi ili asiwe mgonjwa wakati wowote yapaswa akunywe maji safi yaliyo tibiwa.

Hiki ni chumba ambacho mtu yeyote anayeumwa na jino au anashida yoyote mdomoni anapaswa kuona daktari ili ashughulikiwe.

Mtu anapougua ni venyeme aende hospitalini kupata matibabu. Kituo cha afya ni sehemu nzuri ya kupata matibabu kila anayeugua anapaswa kutembelea pale.